Watu wa jinsia ya kike n kiume wapo ndani ya chumba maalumu, wameketi katika viti; juu ya meza kukiwa na: chupa za maji, makaratasi pamoja na vitabu. Wanamsikiliza kwa makini mtu aliyesimama katikati yao akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Wanaume na wanawake wapo ndani ya chumba juu ya meza iliyofunikwa kitambaa cheupe kuna mashine yenye rangi nyeusi kila mmoja anaangalia kwa makini katika mashine hiyo, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti vya plastiki, ukutani kukiwa na makaratasi yenye rangi mbalimbali yamebandikwa na maandishi mbalimbali. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akiwa ameshika kompyuta mpakato mkononi mwake akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti juu ya meza kukiwa na madaftari pamoja na chupa za maji, wanamsikiliza kwa makini mwanaume mmoja aliyesimama katikati yao akiongea kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wamesimama katika mistari miwili iliyonyooka, mbele yao kukiwa kuna meza, juu ya meza kukika kuna kompyuta mpakato, makaratasi pamoja na mafaili. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba maalumu, wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe. Katikati yao kukiwa kuna meza kubwa ya mbao, juu ya meza kukiwa kuna: makaratasi, begi, kompyuta mpakato, pamoja na mfuko wenye rangi ya bluu. Wanamsikiliza kwa makini mtu mmoja aliyeketi katikati yao, wakiongea kuhusu jambo flani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Wanawake kadhaa waliovalia mavazi ya kimasai wapo ndani ya hema lililofunikwa kwa turubai lenye rangi nyeupe. Wengine wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wamekaa, mbele yao kukiwa na cherehani yenye rangi nyeupe; mmoja anashona kwa kutumia chereheni hiyo kitambaa chenye rangi nyekundu. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Watu wapo ndani ya jengo wameketi katika viti vyenye rangi nyekundu na bluu, meza zilizofunikwa kwa vitambaa vyenye rangi ya kijani na nyeupe. Wanamsikiliza kwa makini sana mwanaume mmoja aliyesimama katikati yao akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wamesimama ndani ya hema lililoezekwa kwa turubai lenye rangi nyeupe na kupambwa kwa vitambaa vyenye rangi nyeusi, nyekundu pamoja na nyeupe wanaangalia kwa makini sana taa zilizo mbele yao zilizowaka kwa mwanga wenye rangi ya kijani pamoja na mweupe, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa, wengine wakiwa wameketi chini na wengine wameketi katika viti na meza. Wanawake wawili wapo mbele ya ubao, mwanamke mmoja anaandika katika ubao kwa kutumia chaki yenye rangi nyeupe. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume waliovalia barakoa wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti juu ya meza kukiwa kuna makaratasi, vitabu pamoja na pochi wanamsikiliza kwa makini mtu aliyesimama mbele yao akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo fulani hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba. Wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe. Juu ya meza kukiwa kuna mifuko, mabegi, karatasi pamoja na kompyuta mpakato. Wanamsikiliza kwa makini mwanamume mmoja aliyeketi katikati yao akiwapa maelekezo kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Wanawake na wanaume wako ndani ya chumba cha darasa, wengine wamesimama na wengine wakiwa wameketi katika viti vya plastiki, wanamsikiliza kwa makini sana mwalimu aliyesimama mbele yao akiwaelekeza kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya hema lililo ezekwa kwa turubali jeupe na kupambwa kwa vitambaa vyenye rangi nyeusi, nyekundu pamoja na nyeupe. Wanaangalia kwa makini balbu zilizowekwa juu ya meza zilizowaka kwa mwanga wa kijani pamoja na mweupe. Hii inaashiria kua hii ni elimu ya watu wazima

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wamesimama katika mistari miwili iliyonyooka mbele ya chumba, mbele yao kukiwa kuna meza juu ya meza kukiwa kuna kompyuta mpakato, mafaili pamoja na makaratasi, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wameketi chini ya miti katika viti vya plastiki. Pembeni yao kukiwa kuna mabango yenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe. Wanasikiliza kwa makini walimu wao hilo waliosimama mbele yao wakiwapa ufafanuzi juu ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Wanaume na wanawake wapo ndani ya hema lililo ezekwa kwa turubai jeupe, wamesimama wakimsikiliza kwa makini sana, mwanamke aliyevalia nguo nyeusi akiwapa ufafanuzi juu ya jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Wanawake na wanaume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti juu ameweza kuwa kuna madaftari vitabu pamoja na kalamu wanawake wawili waliokaa katika madawati ya mbele wanasoma kwa makini katika kitabu kilicho juu ya meza yao hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Wanaume na wanawake wamesimama ndani ya hema lililo ezekwa kwa turubai yenye rangi nyeupe, wanamsikiliza kwa makini sana mwanamke aliye simama katikati yao akiwapa maelekezo kuhusu jambo fulani, pembeni yao kuna bango kubwa lenye rangi nyeupe na nyekundu likiwa na maandishi yenye rangi nyekundu na nyeusi. Hii inaashiria kua hii ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya hema lililoezekwa kwa maturubai meupe. Wanamsikiliza kwa makini mwanamke mmoja aliyesimama katikati yao, wamevalia nguo nyeusi na kitambaa cha zambarau akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo flani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika madawati na wengine wameketi chini, wanawake wawili wapo mbele ya darasa mmoja anaandika katika ubao kwa kutumia chaki yenye rangi nyeupe. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo katika chumba cha darasa, wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao. Juu ya meza kukiwa kuna madaftari pamoja na vitabu, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na yakiume wamesimama mbele ya bango lenye rangi ya njano na kijani katika mistari miwili iliyo nyooka mbele yao kukiwa kuna meza yenye kompyuta mpakato, makaratasi pamoja na kitabu chenye rangi nyekundu hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wamezunguka kwenye meza iliyofunikwa kwa kitambaa cha bluu juu ameweza kukaa kuna mashine yenye rangi nyeusi, wanachunguza kwa makini katika mashine hiyo hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wameketi na wengine wakiwa wamesimama, juu ya meza kukiwa na vitabu pamoja na madaftari wanamuangalia kwa makini mwanaume mmoja anayeandikia kitu fulani katika daftari lililopo juu ya meza, hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Ndani ya duka, la kuuzia vitabu, mwanamke mmoja aliyevaa shati ya mikono mirefu ya rangi ya bluu bahari pamoja na sketi nyeusi anaangalia kwa makini vitabu vilivyopangwa katika shefu yenye rangi nyeupe. Hii inaashiria kuwa hili ni duka la uuzaji wa vitabu.

Mwanamke aliyevalia shati lenye rangi ya bluu bahari na sketi nyeusi anaangalia kwa makini vitabu vilivyopangwa katika mashelfu kwa utaratibu mbalimbali; hii inaashiria kuwa hili ni duka la uuzaji wa vitabu.

Ndani ya shule ya chekechea, kuna mabembea yaliyotengenezwa kwa chuma, minyororo ya chuma na vitako vya plastiki vyenye rangi ya bluu, kijani pamoja na njano. Watoto hutumia mabembea hayo kujiburudisha na kuimarisha miili yao. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya chekechea.

Wanafunzi wa shule ya chekechea wapo katika mabembea yaliyotengenezwa kwa chuma yenye rangi ya orengi, bluu pamoja na njano. Wanafunzi hao wanafurahia kubembea katika mabembea hayo, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya chekechea.

Mabembea yaliyotengenezwa kwa chuma na vitako vya plastiki, yenye rangi ya njano, bluu, pamoja na kijani. Mabembea hayo hutumiwa na wanafunzi wa shule ya chekechea, kwa ajili ya kucheza, kujifurahisha na kujiburudisha. Hii inaashiria kuwa, hii ni elimu ya shule ya chekechea.

Mwalimu wa shule ya chekechea aliyevalia gauni refu lenye rangi ya brauni, amesimama mlangoni pembeni kukiwa na picha za watu, mimea pamoja na magari. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chekechea.

Bembea la kuserereka lenye rangi ya bluu, njano, "orange" (chungwa), pamoja na kijani hutumiwa na watoto wanaosoma katika shule hiyo kwa ajili ya kujifurahisha na kujiburudisha, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya chekechea.

Ndani ya shule ya chekechea kuna mabembea yaliyotengenezwa kwa chuma yenye rangi ya njano, bluu pamoja na kijani mabembea hayo hutumiwa na wanafunzi Kwa ajili ya kujiburudisha na kuimarisha miili yao. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chekechea.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye majani mafupi yenye rangi ya kijani kibichi kukiwa na mabembea yaliyotengenezwa kwa chuma yenye rangi mbalimbali blue, njano, kijani, pinki na nyekundu watoto wawili wanabembea katika mabembea hayo, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chekechea.

Ndani ya uwanja wa michezo wa shule ya chekechea kuna bembea lenye rangi ya bluu, njano orangi pamoja na kijani, bembea hilo hutumiwa na wanafunzi kwa ajili ya kujiburudisha na kujifurahisha, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya chekechea.

Mwalimu wa shule ya chekechekea aliye valia gauni refu la damu ya mzee amesimama mlango wa kuingia ofisi hiyo ukutani kukiwa kuna michoro na picha mbalimbali zinazovutia na kufurahisha, hii ina ashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya chekechea.

Ndani ya chumba cha tarakilishi kuna wanawake wanne, kila mmoja anatumia kwa makini tarakilishi iliyopo mbele yake. Mwanamke mmoja aliye inama pembeni ya mwanamke aliyeketi akimuelekeza jambo fulani, hii inaashiria kua hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Mwanaume mmoja yupo ndani ya chumba cha kujisomea yaani maktaba, ameketi katika kiti juu ya meza kukiwa kuna daftari, anasoma kwa makini daftari hilo lililo mbele yake. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake na wanaume, wameketi nje chini katika mkeka, wameshika madaftari wanamsikiliza kwa makini sana, mwanamke mmoja aliyesimama mbele yao, ukutani kukiwa na karatasi kubwa nyeupe yenye maandishi, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume wawili wapo ndani ya chumba cha darasa mbele kukiwa kuna ubao mkubwa wenye rangi nyeupe wamebandika karatasi kubwa yenye rangi nyeupe na maandishi yenye rangi ya bluu, nyekundu pamoja na kijani, mwanaume mmoja aliye valia shati la mikono mirefu lenye rangi nyeupe anaandika kitu fulani katika daftari lililo mkononi mwake, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Mwanamke mmoja yuko ndani ya chumba mkononi mwake ameshika cheti chenye rangi nyeupe na maandishi yenye rangi nyeusi kilichoandikwa cheti cha kuhitimu, kama pongezi ya kuhitimu mafunzo yake, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Mwanamke mmoja aliyembeba mtoto mgongoni kwa kutumia kitenge yupo mbele ya darasa ubaoni kukiwa na makaratasi makubwa meupe yenye maandishi ya buluu, anasoma maandishi hayo katika makaratasi hayo hii inaashiria kuwa ni elimu isiyokuwa rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wapo ndani ya chumba maalumu cha kujisomea wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa kuna: madaftari, karatasi; kila mmoja ameshika kalamu ya wino wa risasi anaandika katika daftari lake. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao; juu ya madawati hayo kukiwa na madaftari, kila mmoja anaandika katika daftari lake. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume kadhaa wapo ndani ya chumba, wameketi katika viti katika mkao wa duara, wanamsikiliza kwa makini mwanaume mmoja aliyeketi mbele yao akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo fulani, nyuma yao kukiwa kuna ubao mweupe wenye maandishi meupe na mekundu, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wakiwa ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao, kila mmoja anabandika katika karatasi iliyoko juu ya meza yake, hii inaashiria kuwa ni elimu isiyorasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba cha kuhifadhi tarakilishi vijana wa kike na kiume wameketi katika viti na meza, msichana aliyeketi katika kiti cha mbele anasoma jambo fulani kwa makini sana katika tarakilishi yake, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti mkononi wameshika makaratasi, madaftari, vitabu pamoja na karamu wanamsikiliza kwa makini mtu mmoja aliye kati yao akizungumza jambo fulani hii inaashiria kuwa ni elemu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa jinsia ya kike waliovalia mashati meupe na suruali nyeusi, wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na meza zenye rangi nyeupe. Juu ya meza kukiwa na karatasi yenye maswali ya mtihani, kila mmoja anajibu mtihani wake kwa umakini mkubwa. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wa kikenna wakiume wapo ndani ya chumba cha tarakilishi wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa kuna tarakilishi zenye rangi nyeusi. Mwanamke mmoja anaangalia kwa makini katika kioo cha tarakilishi yake akisoma jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanafunzi waliovalia sare zenye rangi nyeupe na mmoja amevalia sweta yenye rangi ya bluu, wapo ndani ya chumba wameketi katika viti na meza zenye rangi nyeupe, juu ya meza kukiwa na karatasi ya mtihani. Kila mmoja anajibu mtihani wake kwa umakini mkubwa, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa mbao, juu ya meza kukiwa kuna vitabu pamoja na madaftari, kila mmoja anaandika katika daftari lake kwa kutumia kalamu ya risasi, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyokuwa rasmi na elimu ya wat wazima.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti vyenye rangi nyeusi na meza zilizotengenezwa kwa mbao, juu ya meza kuna makaratasi, vitabu pamoja na madaftari kila mwanafunzi anasoma kwa makini katika vitabu vyake hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyorasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti. Juu ya meza kukiwa kuna kompyuta mpakato, chupa za maji na mabegi. Mwanaume mmoja anawaelekeza jambo fulani wanawake wawili waliopembeni yake. Hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Mwanamke mmoja aliyevalia mavazi ya kimasai, amesimama mbele ya darasa. Mbele yake kukiwa kuna ubao mweusi wenye maandishi meupe. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe chini ya miti iliyotoa kivuli kizuri mbele yao kukiwa na meza iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama katikati yao akiwapa kuhusu jambo flani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyorasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika mabenchi yaliyotengenezwa kwa mbao, mbele yao kukiwa kuna ubao wenye rangi nyeusi; wanamsikiliza kwa makini sana mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao akiwapa maelezo kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Mwanamke mmoja yupo ndani ya darasa ameshika cheti chenye rangi nyeupe na maandishi meusi, kilichoandikwa cheti cha kuhitumu. Hii inaashiria kuwa amepongezwa baada ya kuhitimu mafunzo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wameketi chini ya miti inayotoa kivuli kizuri, wanamsikiliza kwa makini mtu aliyesimama katikati yao aliyevalia tisheti ya njano na suruali nyeusi, akiwapa maelekezo kuhusu jambo fulani . Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Msichana mmoja laiyevalia koti lenye rangi nyekundu na maua meusi na mekundu, ameketi dnani ya chumba katika kiti cha plastiki chenye rangi nyeupe. Juu ya meza kukiwa kuna madaftari, msichana huyo anasoma kwa makini katika daftari lake. hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu waima.

Watu wapo ndani ya chumba, wanaume watano wamesimama wameizunguka meza, juu ya meza kukiwa kuna karatasi kubwa yenye rangi nyeupe, na maandishi yenye rangi ya bluu na nyekundu. Mwanaume mmoja ameinamia katika karatasi hilo akiandika kitu fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume na wanawake waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi ya orenji, bluu pamoja na kijani mbele yako kukiwa na ubao mweupe wenye maandishi ya bluu, wanawasikiliza kwa umakini wanaume wawili waliosimama mbele wakiwapa maelekezo kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume watatu wapo ndani ya chumba, wanaangalia kwa makini karatasi kubwa nyeupe iliyo juu ya meza mbele yao; yenye maandishi ya rangi ya kijani na bluu. Mwanaume mmoja anaandika katika karatasi hiyo. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba chenye viti vyenye rangi nyeupe na meza mwanafunzi mmoja amesimama akiwa ameshika kompyuta mpakato mkononi amevalia koti la jinsi na tisheti yenye mistari mieupe na meusi, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi ya: kijani, bluu pamoja na kijani iliyopauka. Kundi lenye watu nane wanamsikiliza kwa makini mtu aliyesimama katikati yao akiwafundisha kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao. Watu wawili walioketi madawati ya mbele wanamsikiliza kwa makini mwalimu anayewapa maelekezo kuhusu jambo fulani. Hii inaashiri kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya darasa mbele yao kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe wamebandika karatasi kubwa yeupe yenye maandishi ya rangi ya bluu, nyekundu pamoja na kijani, mmoja ameshika kidaftari akiandika maelezo fulani hii inaashilia kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba, wameketi katika makundi yenye idadi ya watu tofauti tofauti kundi moja lenye watu watano wamesimama mbele ya meza, juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato chupa pamoja na karatasi kubwa nyeupe yenye maandishi mekundu na ya bluu hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja wapo ndani ya chumba. Wanawake wawili wameketi katika viti na meza zilizotengenezwa kwa mbao. Mwanaume mmoja amesimama mbele yao akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili na mwanamume mmoja wapo ndani ya ofisi wameiketi katika viti juu ya meza kuwa kuna vitabu, begi pamoja na kompyuta mpakato, wanawake hao wanamsikiliza kwa makini sana mwanaume aliyeketi katikati yao akiwapo ufafanuzi kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja wameketi nje ya nyumba. Juu ya meza kukiwa kuna makaratasi. Mwanamke mmoja aliyeshika kifaa chenye rangi ya kijani, nyekundu, bluu pamoja bluu bahari, anawapa maelekezo namna ya kutumia kifaa hicho. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Mwanamke aliyevalia shati la mikono mirefu lenye rangi nyeusi akiwa ndani ya maktaba, akichagua vitabu vilivyopangwa katika mashelfu ya maktaba hiyo hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wapo ndani ya darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao. Juu ya madawati kukiwa kuna madaftari, kila mmoja anaandika katika daftari lake. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti na meza. Juu ya meza kukiwa kuna: vitabu, makaratasi pamoja na madaftari; wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akiwafundisha kuhusu jambo flani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti na meza; vilivyotengenezwa kwa mbao. Juu ya meza kukiwa kuna madaftari, vitabu, na kalamu. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Mwanaume mmoja aliyevalia koti lenye rangi ya kati amesimama mbele ya darasa nyuma yake kulikuwa kuna ubao wenye rangi nyeusi na maandishi meupe ameshika kamba, mpira pamoja na kipande cha mbao, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wanne wapo ndani ya chumba wameketi katika viti, mbele yao kukiwa kuna tarakilishi zenye rangi nyeusi. Mwanamke mmoja aliyevalia shati la mikono mirefu jeupe, anamuelekeza jambo fulani mwanamke aliyeketi pembeni yake, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wapo ndani ya ofisi. Nyuma yao kukiwa na ubao uliobandikwa makaratasi meupe yenye maandishi meusi, juu ya meza kukiwa kuna tarakirishi. Wote wanaangalia kwa makini katika tarakirishi iliyo juu ya meza hiyo, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isio rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba cha kuhifadhi tarakirishi wanawake wanne wapo ndani ya chumba hicho watatu wakiwa wamekaa mbele yao kukiwa na tarakirishi, mmoja amesimama pembeni ya mwanamke mwingine akimuelekeza jambo fulani katika tarakirishi hiyo, hii inashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa watu wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa mbao, juu ya meza kukiwa kuna vitabu, madaftari pamoja na pochi. Wanamsikiliza kwa makini sana mwalimu aliyesimama mbele yao akiwapa maelekezo kuhusu jambo fulani, Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wameketi chini ya kimvuli katika mkeka wameshika madaftari mikononi mwao wakiandika maelezo yanayotolewa na mwanamke mmoja aliyesimama mbele yao hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wasichana watatu wapo ndani ya chumba mmoja akiwa amevalia kitamburisho chenye kamba nyekundu na maandishi meupe, juu ya meza kuna makaratasi meupe yenye maandishi meusi kila mmoja anaangalia kwa makini katika karatasi lililo juu ya meza yake, hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wapo ndani ya chumba, wameketi katika viti juu ya meza kukiwa kuna kompyuta mpakato, vitabu pamoja na makaratasi. Mwanaume huyo anawapa maelekezo hayo wanawake hao waliokaa pembeni yake, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake sita wapo ndani ya chumba wameketi katika viti katikti yao kukiwa kuna meza, wanamsikiliza kwa makini mwanaume mmoja aliyevalia koti lenye rangi ya bluu, akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo fulani. hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu waima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti vilivyotengenezwa kwa chuma na kupakwa rangi nyeusi mbele yao kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe na maandishi ya bluu wanajadili jambo fulani, hii ina ashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na yakiume wameketi nje katika mkeka wameshika madaftari wanamsikiliza kwa makini sana mwanamke mmoja aliyesimama mbele yao akiwasomea maandishi yaliyoandikwa kwenye karatasi kubwa nyeupe iliyobandikwa ukutani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wapo ndani ya chumba wameketi katika viti na meza zilizotengenezwa kwa mbao. Juu ya meza kukiwa na madaftari, vitabu pamoja na makaratasi mengine. Wanaandika katika madaftari yao kwa kutumia kalamu ya risasi; hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na meza juu ya meza kukiwa kuna madaftari kijana mmoja alie valia koti la jinsi na tisheti yenye mistari myeupe na myeusi anafikiria kwa makini vitu anavyo soma katika daftari lake hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo kuwa rasmi na ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti na meza juu yaweza kuwa kuna kompyuta mpakato pamoja na vifaa vingine vya kujisomea, wanaume mmoja anamsikiliza kwa makini sana mwanamke aliyeketi mbele yake akimpa ufafanuzi wa jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba, wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe, wakiwa wameshika madaftari, vitabu pamoja na kalamu; wanamsikiliza kwa makini mwanaume mmoja aliyeketi mbele yao akiandika vitu fulani katika daftari. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu watatu wapo ndani ya chumba maalumu cha kujisomea yaani maktaba, wameketi katika viti juu ya meza kukiwa na daftari kila mmoja anasoma katika daftari lake kwa umakini mkubwa, pembeni kukiwa na mashelfu yaliyopangwa vitabu kwa utaratibu maalumu. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume, wapo ndani ya chumba; wameketi katika viti. Mwanamke mmoja aliyeketi katika kiti cha mbele amenyoosha mkono, akihitaji kupata ufafanuzi zaidi kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba, wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao. Kila mmoja anaandika herufi za kichina katika karatasi kubwa iliyo juu ya dawati lake. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike ya kiume wapo ndani ya chumba. Kundi lenye watu watano wameketi katika viti juu ya meza kukiwa kuna: makaratasi, madaftari pamoja na kalamu. Wanasikiliza kwa makini maelezo kutoka kwa mtu aliyekaa katikati yao, akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo flani. Hii inaashiri kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Kundi la wanawake wapo ndani ya darasa, wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi ya buluu na nyeupe, nyuma yao kukiwa kuna ubao wenye rangi nyeusi na maandishi meupe, mwanamke mmoja anaongea na mwanamke mwenzie kuhusu jambo fulani, hii ina ashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili na kijana wa kiume mmoja aliyevalia shati la mikono mirefu lenye rangi nyeupe wapo ndani ya chumba wameketi katika viti juu ya meza kukiwa na chupa za maji pamoja na tarakilishi kila mmoja anatumia tarakilishi yake kwa umakini mkubwa sana. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba, wanaume wawili mmoja akiwa amepiga magoti na mwingine amechuchumaa, mbele yao kukiwa na karatasi kubwa yenye rangi nyeupe wakitengeneza mti kwa kutumia vipande vya karatasi na majani ya miti. Hii inaashiria kuwa ni elimu isiyorasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wawili wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika kutengeneza kwa mbao. Mwanamke aliyevaliwa sweta ameketi katika meza ya mbele akiandika kwa makini sana katika daftari lake kwa kutumia kalamu ya risasi. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba, wengine wakiwa wamesimama huku wengine wakiwa wamekaa. Juu ya meza kukiwa na makaratasi yenye rangi mbalimbali kama vile: njano, kijani, pinki; pia kuna kuna kompyuta mpakato. Wanajadili kuhusu jambo fulani; hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba, wameketi katika mabenchi yaliyotengenezwa kwa mbao, wanasikiliza kwa makini watu wawili waliosimama mbele yao wakiwapa maelekezo kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba maalumu, wameketi katika viti vyenye rangi ya bluu; juu ya meza kukiwa kuna chupa za maji na makaratasi, wanamsikiliza kwa makini mtu aliyesimama mbele yao akiwapa ufafanuzi juu ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wengi wao wakiwa wamevalia barakoa wameketi pembezoni mwa shamba katika viti vya plastiki vyenye rangi ya maziwa wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliye simama pembeni yao akiwaoa maelezo kuhusu jambo fulani hii ina ashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana waliovalia sare zenye rangi ya kaki wapo ndani ya chumba, juu ya meza kukiwa kuna maboksi yenye rangi ya kaki na vifaa mbalimbali vya umeme. Kila kijana anaendelea na majukumu yake aliyopatiwa na mwalimu wake, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyorasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika makundimakundi, kundi moja likiwa na wanaume na wanawake, juu ya meza kukiwa na makaratasi yenye rangi nyeupe, nyekundu pamoja na pinki. Wanamsikiliza kwa makini mwanaume mmoja aliyeketi katikati yao akiwapa maelekezo ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume wawili wamesimama chini ya mti, mwanaume mmoja ameshika kitabu akimpa maelekezo fulani mwanaume aliyesimama pembeni yake, mwanamume huyo anasikiliza kwa makini maelezo hayo. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike ya kiume wamesimama nje, mmoja ameshika kidaftari chenye rangi nyeupe akisoma jambo fulani, wengine wameshika ufagio akifanya udafi katika eneo hilo. Hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake watatu wapo ndani ya chumba wameketi katika viti vyenye rangi nyeusi juu ya meza kukua kuna vikombe makaratasi pamoja na mabeki ukutani kuna karatasi kubwa nyeupe yenye maandishi yenye rangi nyekundu na blue wanamsikiliza kwa makini mtu aliyesimama mbele yao wakiwapo ufafanuzi wa jambo fulani hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba maalumu cha kufanyia mikutano, watu wa jinsia ya kike na ya kiume wameketi katika viti vyenye rangi nyekundu. Mwanamke mmoja aliyeketi katikati yao amenyoosha mkono kwa lengo la kuuliza swali ili apate ufafanuzi zaidi wa jambo fulani, hii ina ashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili wapo ndani ya maktaba, wameketi katika viti juu ya meza kuna vitabu na madaftari, mwanamke mmoja anasoma kitabu fulani, huku mwanamke mwingine akimuelekeza jambo fulani katika kitabu hicho hii inaashiria kuwa ni elimu isiyokuwa rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake na wanaume wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, na viti vya plastiki vyenye rangi ya kijani. Juu ya madawati kuwa kuna madaftari, mbele yako kuwa kuna ubao wenye rangi nyeupe, wanamsikiliza kwa makini sana mwalimu aliyesimama mbele yao akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wasichana wawili wapo ndani ya chumba cha kujisomea yaani maktaba, wameketi katika viti vyenye rangi nyeusi, juu ya meza kukiwa kuna kompyuta mpakato, vitabu pamoja na madaftari. Msichana mmoja anamuelekeza jambo fulani msichana aliyeketi pembeni yake, hii inaashiria kua hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wasichana Wanne wamesimama ndani ya chumba wameshika vitabu vyenye michoro ya ramani ya africa hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake waliovalia matisheti yenye rangi nyeupe yenye maandishi meusi na picha ya kiganja cha mkono chenye rangi nyekundu na bluu bahari, juu ya madawati kukiwa kuna vitabu vyenye picha mbalimbali pamoja na madaftari. Wanamsikiliza kwa makini mtu aliyesimama mbele yao akiwaelekeza kuhusu jambo fulani. hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wanne na mwanaume mmoja wapo ndani ya chumba wamesimama mbele wakiwa wameshika vyeti vyenye rangi nyeupe na maandishi ya bluu nyuma yao kukiwa kuna watu wameketi mbele yao kukiwa na vifaa vya muziki hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa mbao juu ya meza kulikuwa na mabegi pamoja na vitambaa, kila mmoja anaendelea na majukumu yake aliyopewa na mwalimu wao, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume watatu wapo ndani ya chumba maalumu wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa kuna chupa za maji, kompyuta mpakato, madaftari pamoja na makaratasi mengine. Mwanaume mmoja anawaelekeza wanaume wenzie jambo fulani nao wanasikiliza kwa umakini mkubwa. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba, wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu na kijani. Juu ya meza kukiwa kuna makaratasi, kompyuta mpakato, maiki pamoja na chupa ya maji. Wanamuangalia kwa makini mwanaume mmoja anayeandika katika karatasi moja, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha kuhifadhi tarakilishi, wameketi katika viti; mbele yao kukiwa na tarakilishi zenye rangi nyeupe. Wanaume wawili wanasikiliza kwa makini maelezo kutoka kwa mwanaume mmoja aliyesimama pembeni yao akiwapa ufafanuzi zaidi. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wanne wapo ndani ya chumba cha darasa. Wameketi katika madaftari yaliyotengenezwa kwa mbao. Mbele yao kuna ubao wenye rangi nyeusi na maandishi meupe. Mwanamke mmoja amesimama pembeni ya ubao huo, akiwaelekeza wenzake namna ya kusoma maandishi hayo. Hii inaashiria kuwa, hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa. darasa lime pakwa rangi ya kijani, wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe, bluu pamoja na kijani wanamsikiliza kwa makini mwanaume, aliye simama katikati yao akiwapa maelekezo kuhusu jambo fulani hii inaashiria kuwa, hii ni elimu isiyo kuwa rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume watau wapo ndani ya chumba, juu ya meza kukiwa nakaratasi kubwa nyeupe yenye maandishi yenye rangi ya bluu, nyekundu pamoja na kijani, mwanaume mmoja ameinamia katika karatasi hiyo akiandika mabo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wawili wapo ndani ya chumba cha darasa. Mwanamke na mwanaume wamesimama mbele ya darasa, mwanamke anaandika ubaoni kwa kutumia chaki zenye rangi nyeupe. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wanne wapo ndani ya chumba cha kuhifadhi tarakilishi, watatu wakiwa wamekaa mbele yao kukiwa na tarakilishi zenye rangi nyeusi. Mwanamke mmoja amesimama pembeni ya mwanamke aliyeketi, akimuelekeza namna ya kutumia tarakilishi hiyo. Hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi, ni elimu ya watu wazima.

Wanawake na wanaume wako ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao juu ya meza kuwa kuna pochi ,makaratasi pamoja na vitabu mwalimu anayewafundisha amesimama katikati yao akiwapa ufafanuzi wa jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, juu ya madawati kulikuwa kuna mifuko, madaftari, pamoja na makaratasi. Mwalimu aliyesimama mbele ya mwanamke mmoja anamwelekeza jambo fulani kutoka katika karatasi iliyo juu ya meza, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wameketi ndani ya jengo; juu ya meza kukiwa na makaratasi ya mitihani yenye rangi mbalimbali kijani, njano, nyeupe pamoja na pinki. Kila mmoja anaujibu mtihani wake kwa umakini mkubwa. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili wapo ndani ya chumba wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa kuna madaftari na vitabu na kalamu, mwanamke mmoja anamuelekeza mwenzie jambo fulani, hii ina ashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake watano, wawili wakiwa wameshika madaftari mikononi mwao, wanamsikiliza kwa makini mwanamke mmoja aliyesimama mbele yao, akiwapa maelekezo kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake na wanaume wapo ndani ya chumba cha darasa, wengine wakiwa wamevalia barakoa, juu ya meza kukiwa kuna vitabu, madaftari pamoja na mabegi. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akiwapa maelekezo kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kua hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti. Mwanamke mmoja amenyoosha mkono akihitaji kuuliza swali ili apate ufafanuzi zaidi. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isio rasmi na elimu ya watu wazima.

Mwanamke mmoja aliyevalia joho lenye rangi nyeusi na kikofia chenye rangi nyeusi na mwanaume aliyesimama pembeni yake amevalia joho lenye rangi ya bluu lenye ufuto wenye rangi nyekundu na njano na kofia yenye ufuto wenye rangi nyekundu, wameshuka kwa pamoja cheti alichotunukiwa mwanamke huyo baada ya kuhitimu elimu yake, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wasichana wanne wapo ndani ya chumba, nyuma yao kukiwa kuna cherehani; wameinama pamoja wakipima kitambaa kwa kutumia tepu ya rangi ya njano. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti juu ya meza kukiwa kuna makaratasi, madaftari pamoja na vitabu wanamsikiliza kwa makini mwanaume mmoja aliyeketi katikati yao akiwapa maelezo kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wapo ndani ya chumba, wameketi katika viti juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato na vitabu, mwanaume aliyeketi katikati yao anawapa maelekezo fulani wanawake hao hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyokuwa rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja aliyevalia shati la mikono mirefu lenye rangi nyeupe; wapo ndani ya chumba cha tarakilishi. Juu ya meza kukiwa kuna tarakilishi na chupa za maji. Kila mmoja anaangalia katika tarakilishi yake kwa umakini mkubwa sana. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake watatu wapo ndani ya chumba wawili wamevalia mashati ya pinki yenye maandishi ya rangi nyeupe mmoja amevalisha shati la bluu bahari lenye maandishi yenye rangi nyeupe juu ya meza kukiwa kuna makaratasi pamoja na madaftari, kila mmoja ameshika kalamu ya risasi anayoitumia kuandikia katika daftari lake, hii ina ashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake sita wapo ndani ya chumba cha darasa. Wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao. Juu ya madawati kukiwa kuna vitabu na madaftari. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akiwapa ufafanuzi juu ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba, wameketi katika viti vyenye rangi nyekundu meza zikiwa zimefunikwa kwa vitambaa vya pinki, juu ya meza kukiwa na madaftari na kompyuta mpakato. Kila mmoja anaandika katika daftari lake maelezo anayopatiwa na mtu aliyesimama mbele yao, hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wanne wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao mbele yao kukiwa na ubao mdogo wenye maandishi meupe. Mwanamke mmoja amesimama pembeni ya ubao huo akiwaelekeza namna ya kusoma maandishi hayo. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watoto wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya darasa wameketi katika viti na meza yotengeneza kwa chuma na mbao, wanamsikiliza kwa makini mtu aliyesimama mbele yao akiwapa ufafanuzi juu ya jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake na wanaume waliovalia makochi yenye rangi ya bluu na nyekundu, wengine wakiwa wamevalia kofia vyenye rangi nyeupe, wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao, juu ya madawati hayo kukiwa kuna madaftari wanamsikiliza kwa makini mtu aliyesimama mbele yao akiwapo ufafanuzi kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Mwanaume mmoja aliyevalia koti lenye rangi ya khaki na shati nyeupe kwa ndani amesimama mbele ya darasa kunapokuwa kuna ubao mweusi na maandishi meupe, mkononi ameshika kamba iliyofumwa mpira wenye rangi nyeusi na kimbau, hii inaashiria hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa. Wameketi katika viti na meza. Juu ya meza kukiwa kuna madafari, vitabu pamoja na makaratasi. Pembeni yao kuna ubao wenye rangi nyeusi. Wanasikiliza kwa makini sana. Mwalimu aliyesimama mbele yao akiwapa maelekezo ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na yakiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao wanamskiliza kwa makini mwalimu aliye kati kati yao akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo fulani hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili, waliovalia mashati ya mikono mirefu yenye rangi nyeusi, wapo ndani ya chumba, wameketi katika viti, mbele yao kukiwa kuna meza yenye makaratasi, vitabu na madaftari wanaangalia madaftari hayo kwa makini sana. Hii inaashiria kuwa, hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume kwa wanawake wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao, juu ya meza ya kila mtu kuna mtihani wake kwa umakini mkubwa, hii inaashiria kuwa, hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake na wanaume wapo ndani ya chumba cha darasa. Wameketi katika viti juu ya meza kukiwa kuna chupa za maji, kompyuta mpakato, mabegi pamoja na madaftari. Wanamsikiliza kwa makini mtu aliesimama mbele yao akiwapo ufafanuzi kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti, meza iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe, juu ya meza kukiwa kuna makaratasi. Mwanaume mmoja aliyesimama katikati yao anawapa maelekezo kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao pamoja na viti vya plastiki vyenye rangi ya kijani, mbele yao kukiwa na ubao mweupe mwenye maandishi ya bluu kila mmoja anaandika maandishi hayo katika daftari lake, hii inaashiria kuwa hii ni isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume watatu na mwanamke mmoja, wapo ndani ya chumba wameketi katika viti na meza, vyote vimetengenezwa kwa mbao. Juu ya meza kulikuwa kuna kompyuta mpakato pamoja na makaratasi. Mwanaume mmoja anamuelekeza mwanamke aliyesimama pembeni yake jambo fulani kutoka katika kompyuta mpakato hiyo. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake waliovalia mavazi ya kimasai wapo ndani ya chumba wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe nyuma yao kukiwa kuna viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe na ya bluu vimepangwa kwa mupangilio mzuri wameshika ubao mdogo mkononi mwao ulioandikwa maandishi yenye rangi nyeupe ,hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wasichana watano wamesisima katikati ya shamba lenye uoto uliochipua vizuri kwa rangi ya kijani wanamsikiliza kwa makini sana mwalimu aliyesimama mbele yao akiwapa maelekezo kuhusu jambo fulani. Mmoja ameshika daftari ambalo anatumia kuandika maelekezo hayo. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyorasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika makundi yenye idadi ya watu mbalimbali. Kundi moja lenye wanaume watatu na wanawake wawili wengine wakiwa wameinama wengine wakiwa wamekaa, wanamwangalia kwa makini sana mwanamke anayebonyeza vitufe vya kompyuta mpakato iliyo juu ya meza iliyo mbele yao. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti vyenye rangi nyekundu, juu ya meza kukiwa kuna: makaratasi, madaftari na mafaili mbalimbali; wanamsikiliza kwa makini kijana mmoja anayeongoza mjadala huu. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti vyeupe. Msichana mmoja aliyevalia koti la jinzi na shati lenye mistari myeupe na meusi, amesimama akiwa ameshika kompyuta mpakato mkononi mwake. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyorasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wanne wamesimama ndani ya hema juu ya meza kuwa kuna kompyuta mpakato pamoja na vifaa vingine vya umeme wanaunganisha nyaya mbalimbali katika vifaa hivyo nyuma yao kukiwa kuna bahari safi yenye rangi ya bluu, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti yenye rangi nyeusi na shati jeupe pembeni yake kulikua na kijana wameshika kwa pamoja cheti chenye rangi nyeupe, maandishi ya bluu na meusi, hii ina ashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili wapo ndani ya chumba, wamevalia mashati yenye rangi nyeusi na vitambaa shingoni mwao. Juu ya meza kuna madaftari, vitabu pamoja na makaratasi, mwanamke mmoja anamuelekeza jambo fulani mwanamke aliyeketi pembeni yake. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti juu ya meza kukiwa kuna faili na makaratasi, mwanaume mmoja anaandika katika karatasi kubwa yenye rangi nyeupe, anaandika kwa kutumia karamu yenye wino wa bluu. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba. Wameketi katika makundi makundi, kundi moja lenye watu watano. Juu ya meza kukiwa kuna makaratasi, vitabu pamoja na madaftari. Wanaangalia kwa makini karatasi kubwa nyeupe iliyosimamishwa mbele yao yenye maandishi yenye rangi nyeusi. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Msichana mmoja amesimama dani ya chumba maalumu cha kujisomea, amevalia koti la jinsi na tisheti lenye mistari myeupe na myeusi, ameshika kompyuta mpakato mikononi mwake. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa. Wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na viti vyenye rangi ya kijani, mbele yao kukiwa na ubao mweupe wenye maandishi yenye rangi ya bluu. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama pembeni yao akiwapa ufafanuzi wa jambo flani; kila mmoja anaandika katika daftari lake. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume waliovalia matisheti yenye rangi ya njano wapo ndani ya chumba. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao aliyeshika maiki, amevalia tisheti yenye rangi ya kijani mpauko na kofia, akitoa ufafanuzi kuhusu jambo flani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao; juu ya kila dawati kuna karatasi na daftari, kila mmoja anaandika kwa makini katika daftari lililo juu ya dawati lake. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Mwanamke mmoja na mwanaume mmoja wapo ndani ya chumba cha darasa wamesimama mbele ya darasa mbele yao kukiwa na ubao wenye rangi nyeusi na maandishi meupe, mwanamke huyo anaandika katika ubao huo kwa kutumia chaki yenye rangi nyeupe pembeni yao kukiwa na maandishi meusi na picha za michoro ya aina mbalimbali, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake waliobeba watoto wao wameketi ndani ya chumba, wanamsikiliza kwa makini sana muuguzi aliyesimama mbele yao aliyevalia suruali na shati nyeupe na kizibao chenye rangi nyekundu na maandishi meupe, akiwapa maelekezo kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume wawili walivalia makoti meusi na mashati meupe. Wapo ndani ya chumba, juu ya meza kuko kuna Bibilia pamoja na madaftari. Mwanaume mmoja anasikiliza kwa makini maelezo anayoambiwa na mwanaume mwingine. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba, wameketi katika viti. Juu ya meza kuna kompyuta mpakato, madaftari, vitabu, pamoja na kisanduku cha mbao. Mwanamke mmoja aliyevalia shati lenye rangi nyekundu na sketi nyeusi anamwelekeza mwanamke mwingine aliye pembeni yake jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa na tarakilishi zenye rangi nyeupe, mwanaume mmoja anamuelekeza jambo fulani mwanamke aliyeketi pembeni yake, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wapo ndani ya chumba cha kuhifadhi talakilishi juu ya meza kukiwa na talakilishi, kila mmoja anaangalia kwa makini katika kioo cha talakilishi yake hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyorasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wawili wapo ndani ya chumba. Wameketi katika viti juu ya meza kukiwa kuna kompyuta mpakato, daftari, pamoja na kitabu. Kijana mmoja aliyeketi upande wa kulia anamwelekeza jambo fulani kijana aliyeketi pembeni yake kutoka katika kitabu hicho. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wameketi nje katika mkeka wakiwa wameshika madaftari kwenye mikono yao, wanamsikiliza kwa makini mwanamke aliye simama mbele yao akiwasomea maandishi yaliyoandikwa kwenye karatasi kubwa nyeupe iliyobandikwa ukutani. Hii inaashiria kua hii ni elimu isiyokua rasmi na elimu ya watu wazima.

Kundi la wanaume wapo ndani ya chumba. Wamekaa kwenye viti. Juu ya meza kuna chupa za maji na kompyuta mpakato. Mwanaume mmoja aliyevaa suti yenye rangi nyeusi amesimama katikati yao akitoa ufafanuzi kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake watatu wameketi ndani ya chumba cha cherehani, wanawake wawili wanashona katika cherehani zilizo mbele yao, mwanamke mmoja ameketi akiwatazama, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa mbao juu ya meza kukiwa kuna vitabu pamoja na mabegi wanamusikiliza kwa makini sana mwalimu aliyesimama mbele yao akiwapa maelekezo kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Mwanamke mmoja aliyeketi katika dawati lililotengenezwa kwa mbao, anaangalia kwa makini kitabu kilicho juu ya dawati lake chenye michoro ya picha ya wanyama pamoja na watu. Nyuma yake kukiwa kuna pikipiki yenye rangi nyekundu; hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wapo ndani ya chumba wameketi katika makundi yenye idadi ya watu tofautitofauti kundi moja lenye wanaume wanne, limeketi katika viti vilivyotengenezwa kwa mbao, wanaume mmoja ameshika begi mwanamume mwingine ameshika kompyuta mpakato akiwapo maelekezo fulani wanaume watatu walioketi karibu yake ila ashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wapo ndani ya ofisi. Wamekaa katika viti, juu ya meza kuna kompyuta mpakato, vitabu na mabegi. Mwanaume mmoja aliyeketi katikati yao anawaelekeza jambo fulani. Wanawake hawa wanasikiliza kwa makini sana. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na wa kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na meza iliyotengenezwa kwa chuma na mbao, juu ameweza kulikuwa kuna madaftari pamoja na vitabu, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao aliyevalia mavazi meusi akiwafundisha kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanafunzi waliovalia mashati yenye rangi nyeupe na suruali nyeusi, mmoja amevalia sweta lenye rangi ya bluu wameketi ndani ya chumba katika viti na meza zenye rangi nyeupe Kila mmoja ana jibu mtihani wake kwa umakini mkubwa sana hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Vijana waliovamia sare zenye rangi ya kaki wapo ndani ya chumba. Juu ya meza kuwa kuna maboksi yenye rangi ya kaki na vifaa vingine vya kielektroniki. Kila mmoja anaendelea na shughuli zake, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wapo ndani ya chumba wameketi katika viti mbele yao kukiwa kuna ubao mweupe wanamsikiliza kwa makini sana kijana mmoja aliyevalia suti nyeusi, amesimama katikati yao akiwapa maelekezo kuhusu jambo fulani hii ina ashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike naya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na meza, juu ya meza kukiwa na dafutari wanamsikiliza kwa makini mwalimu anayepita katikati yao akiwafundisha kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasimi na elimu ya watu wazima.

Kundi la wanawake na wanaume wapo ndani ya chumba maalum cha kufanyia mikutano. Wameketi katika viti vyenye rangi nyekundu. Mwanamke mmoja amenyoosha mkono kwa ajili ya kuuliza swali ili aweze kupatiwa ufafanuzi zaidi. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wako ndani ya darasa wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa kuna kompyuta mpakato. Mwanaume mmoja anamsikiliza kwa makini sana mwanamke aliyeketi mbele yake; akimpa maelekezo kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wakiwa ndani ya darasa wameketi katika viti na meza vilivyo tengenezwa kwa mbao, juu ya meza kukiwa kuna vitabu pamoja na madaftari wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akiwafundisha kuhusu jambo fulani, hii ina ashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake watatu wapo ndani ya chumba wameketi katika viti. Juu ya meza kukiwa kuna madaftari. Kila mmoja ameshika kalamu ya wino wa risasi anayetumia kuandikia katika daftari lake. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ke na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa. Wameketi katika viti juu ya meza kukiwa kuwa kuna vitabu, madaftali pamoja na makaratasi. Mwalimu aliyevimba mbele yao ameshika kitabu yenye maandishi mengi. Anawapa ufafanuzi kuhusu jambo fulani. Wanafunzi hao wanamsikiliza kwa makini sana. Hii inashiria kuwa hii ni elimu isiyoo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume waliovalia makoti yenye rangi ya bluu na mekundu, wengine wakiwa wamevalia kofia nyeupe wameketi ndani ya darasa katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo fulani . Hii inaashiria kuwa ni elimu isiyorasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume watatu wapo ndani ya chumba, wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa kuna chupa za maji, makaratasi, vitabu pamoja na madaftari. Wanamsikiliza kwa makini sana mwanaume aliyeketi mbele yao akiwapa maelekezo kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, juu ya madawati kukiwa na madaftari. Kila mmoja anaangalia kwa makini daftari lililo juu ya dawati lake. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake na wanaume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao juu ya madawati kukiwa na madaftari na vitabu kila mmoja anaandika katika daftari lake maelezo yanayotolewa na mwalimu aliyesimama mbele yao hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wengine wakiwa wamekaa kwenye viti vya orenji na wengine wamesimama wanamsikiliza kwa makini sana mwalimu aliyevalia suruari ya nyeusi na shati la buluu aiyesimama katikati yao, hii ina ashiria kuwa hii ni elimu ya isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao juu ya madawati, kukiwa na makaratasi ya mitihani, kila mmoja anaandika katika karatasi lake, hii inaashiria kuwa ili ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao, juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na madaftari, wanasikiliza kwa makini maelezo kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele yao. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Mwanamke mmoja na wanaume wawili wameketi nje ya jengo juu ya meza kukiwa kuna daftari, wanaume hao wanamsikiliza kwa makini sana mwanamke aliyeshika kifaa chenye rangi ya kijani, nyekundu, bluu pamoja na bluu bahari akiwapa maelekezo fulani kuhusu kifaa hicho, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wameketi ndani ya chumba, juu ya meza kukiwa kuna madaftari, kompyuta mpakato, mabegi pamoja na vifaa vingine, hii ina ashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wamesimama wakimsikiliza kwa makini mtu aliyesimama mbele yao anayewapa maelekezo kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba cha kuhiadhi tarakilishi, wanaume wawili na mke mmoja wanaangalia kwa makini katika tarakilishi iliyo juu ya meza yao yenye rangi nyeusi, hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti na meza. Juu ya meza kukiwa kuna karatasi kubwa pamoja na kalamu mbalimbali zenye wino. kila mmoja anaandika kwa makini katika karatasi iliyo juu ya meza yake. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake na wanaume wameketi chini ya miti katika viti vya plastiki mbele yao kukiwa kuna meza kubwa iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe, wanamsikiliza kwa makini sana mtu aliyesimama katikati yao akiwapa maelezo kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake na wanaume wapo ndani ya chumba, wameketi katika viti vyenye rangi nyekundu, meza zimefunikwa kwa vitambaa vyenye rangi ya pinki. Juu ya meza kukiwa kuna kompyuta mpakato na chupa za maji, wanamsikiliza kwa makini sana mtu aliyesimama mbele yao akiwapa maelekezo kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na meza juu ya kila meza kuna karatasi kubwa yenye maandishi meusi ya kichina, hii ina ashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba, wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu, wanapiga makofi kuashiria kua wamefurahishwa na jambo fulani. Hii inaashiria kua ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima

Vijana wa jinsia ya kike na kiume wako ndani ya darasa wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa na makaratasi na kalamu kila mmoja anaandika katika karatasi lililojuu ya meza yake, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wameketi katika viti vilivyotengeneza kwa chuma na mbao kwa mkao wa mduara, wengine wakiwa wameshika madaftari mikononi mwao, wanasikiliza kwa makini kijana aliyesimama katikati yao akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha kuhifadhi tarakilishi, wameketi katika viti; juu ya meza kukiwa na tarakilishi. Mwanaume mmoja anamuelekeza mwanamke aliyekaa pembeni yake namna ya kutumia tarakilishi hiyo. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake na wanaume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao, mbele yao kukuwa na ubao wenye rangi nyeupe na maandishi ya blue wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama pembeni yao akiwapo ufafanuzi kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wako ndani ya chumba, wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu wengine wakiwa wameshika makaratasi mikononi mwao wakiandika jambo fulani. Hii inaashiria kua ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti juu ya meza kuwa kuna kompyuta mpakato ,madaftari matupa ya maji pamoja na vitabu wanaume mmoja aliovalia shati yenye rangi ya blue anamweleza jambo fulani mwanamke aliyekaa pembeni yake, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wanne wapo ndani ya chumba, wameketi katika viti juu ya meza kukiwa na tarakirishi zenye rangi nyeusi, kila mmoja anatumia tarakirishi yake, mwanamke mmoja aliyevalia shati la mikono mirefu lenye rangi nyeupe anamuelekeza mwanamke aliyeketi pembeni yake namna ya kutumia tarakirishi, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao, juu ya meza kukiwa na madaftari, wanamsikiliza kwa makini sana mwalimu aliyesimama mbele yao akiwafundisha kuhusu mada fulani, hii ina ashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba vijana wanne wamesimama karibu na ukuta mbele yao kukiwa na mauwa yenye rangi ya pinki, nyekundu na nyeupe, wanaangalia kwa makini sana karatasi kubwa nyeupe iliyobandikwa ukutani hapo yenye michoro yenye rangi nyekundu na maandishi yenye rangi ya bluu, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa; wameketi katika viti na meza zilizotengenezwa kwa mbao, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, akiwafundisha kuhusu mada flani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake watatu na mwanaume mmoja wapo ndani ya chumba. Wameketi katika viti juu ya meza kukiwa kuna makaratasi pamoja na vitabu. Mwanamke mmoja anawaelekeza wenzie jambo fulani kutoka katika karatasi moja iliyo juu ya meza. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti na meza zenye rangi nyeusi. Juu ya meza kukiwa kuna makaratasi pamoja na madaftari, wanamsikiliza kwa makini mwanamke mmoja aliyesimama mbele yao, akiwapa maelekezo ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana watatu wawili wa kike na wa kiume mmoja wameketi nje juu ameweza kukiwa kuna madaftari vitabu makaratasi mmoja akiwa ameshika karamu wanajadili kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake saba waliobeba watoto wapo ndani ya chunba wameketi katika mabenchi yaliyotengenezwa kwa mbao wanamsikiliza kwa makini sana mtu aliyesimama mbele yao akiwapa elimu kuhusu jambo fulani, hii ina ashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wanne wapo ndani ya chumba wamesimama karibu na ukuta mbele yao kukiwa na maua yenye rangi nyeupe na pinki wanaangalia karatasi kubwa nyeupe iliyobandikwa ukutani hapo yenye michoro yenye rangi nyekundu na bluu hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wananaume wako ndani ya chumba. Wamesimama katika mstari, wakifanya mazoezi ya viungo. Wanaongozwa na mwanaume aliyesimama mbele yao. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume waliovalia majoho yenye rangi nyeusi na vikofia vyenye rangi nyeusi, wamesimama katika mstari mnyoofu mbele ya jengo wakipata picha ya pamoja hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Jengo refu la madarasa ya shule ya msingi; lenye rangi nyeupe na kijani, mbele yake kukiwa na viunga vilivyochipua kwa miti yenye rangi ya kijani kibichi. Nyuma kuna miti mirefu iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Mbele ya madarasa ya shule ya msingi ngazi zinazo unganisha madarasa ya juu na chini zimeshikiliwa kwa nguzo imara pamoja na vyuma pembeni yake kukiwa na uoto wenye rangi nzuri ya kijani kibichi hii ina ashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Mbele ya jengo refu la darasa lenye rangi nyeupa na kijani madirisha mapana na milango yenye rangi ya kijani kukiwa na viunga vya maua vyenye miche iliyostawi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi nyuma kukiwa na miti mirefu inayozalisha hewa safi yenye rangi nzuri ya kijani kibichi, hii ina ashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Majengo ya madarasa ya shule ya msingi yenye rangi nyeupe na kuezekwa kwa bati nyekundu, nyuma yakiwa yamezungukwa na miti mirefu iliyochipua vizuri kwa rangi ya kijani kibichi mbele ikiwa imepambwa kwa nyasi fupi zenye rangi ya kijani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Darasa kubwa lenye madirisha mapana yanayopitisha hewa safi madawati yaliyopangwa katika mstari munyoofu mbele kukuwa kuna ubao wenye rangi nyeusi na nyeupe pembeni kulikuwa kuna ubao wenye rangi nyeusi na picha kubwa inayoonyesha ramani ya dunia nzima ,hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya sekondari.

Vitabu vya shule ya msingi vyenye kava lenye rangi ya damu ya mzee pamoja na zambarau, yenye picha pamoja na mnyama na watu mbalimbali. Vimepangwa vizuri katika kabati, vitabu hivi hutumika kwa ajili ya kuwafundishia watoto wa shule ya msingi. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya shule ya msingi.

Wanafunzi wa shule ya msingi waliovalia mashati yenye rangi nyeupe na suruali nyeusi wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao mbele yako kuwa na ubao wenye rangi nyeusi na maandishi meupe wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao akiwafundisha hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Mafaili mbalimbali yenye rangi ya bluu, nyeusi, kijani; yamewekwa juu ya kabati kwa mpangilio mzuri unaovutia, ambayo hutumiwa kwa ajili ya kuhifadhi kumbukumbu mbalimbali. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Ukurasa wa kitabu cha mwanafunzi wenye namba tatu na nne, wenye picha ya michoro ya wanyama mbalimbali. Vidimba vilivyosaishwa kwa karamu ya wino mwekundu. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Chumba cha darasa chenye madirisha mapana, madawati yaliyopangwa katika mstari mnyoofu, mbele kukiwa na ubao wenye rangi nyeusi pamoja na nyeupe, meza pamoja na kabati la kuhifadhi vitabu mbalimbali, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

wanafunzi wa shule ya msingi waliovaa sare zenye rangi ya zambarau na mashati ya njano, wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao. Wanamusikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao akiwafundisha mada fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti jeusi amesimama ndani ya darasa akiwa ameshika karatasi nyeupe mkononi pamoja na kalamu ya bluu nyuma yake kukiwa na ubao mweupe wenye maandishi ya bluu, hii inaashiria kuwa ni elimu ya shule ya msingi.

Kitabu cha mwanafunzi cha shule ya msingi ukurasa namba mia moja sabini chenye maandishi yenye rangi nyeupe, nyeusi pamoja na nyekundu, picha ya mwanaume aliyevalia kanzu nyeupe, koti jeusi, kibagalashia cheupe na viatu vyeusi aliyeshika vitabu vyenye rangi ya bluu, Picha ya mtoto aliyevalia shati ya njano na kaptura ya njano aliyeshika viatu vyeusi, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Kitabu cha mwanafunzi, ukurasa namba arobaini na sita na arobaini na saba; chenye maandishi yenye rangi ya kijani pamoja na meusi, yenye picha ya watu wakifanya usafi mbalimbali wa mwili, kama vile: kuchana nywele, kuoga pamoja na kujifuta. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Kitabu cha mwanafunzi cha shule ya msingi ukurasa namba mia moja arobaini chenye picha ya mwanaume aliyevalia kanzu nyeupe, koti jeusi, viatu vyeusi, kibaghala sheikh cheupe ameshika vitabu vya bluu na mtoto wa kiume aliyevalia shati ya njano, kaptura nyekundu, soksi nyekundu na viatu vyeusi aliyeshika viatu vyeusi hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Mafaili yenye rangi ya: bluu, njano, kijani, pinki pamoja na nyeupe; yamewekwa katika kabati kwa mpangilio mzuri. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Miti mirefu yenye rangi nzuri ya kijani kibichi pembeni yake kikiwa na viunga vikubwa vya maua vilivochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi madarasa meupe yaliyoezekwa kwa bati jekundu, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Wanafunzi wa shule ya msingi waliovalia sare zenye rangi ya bluu na nyeupe, wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao. Mbele yao kukiwa na ubao wenye rangi nyeusi na maandishi meupe na ya njano. Wanamsikiliza kwa makini sana mwalimu aliyesimama katikati yao akiendelea kuwafundisha, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Mazingira ya eneo la shule ya msingi yamepambwa kwa miti mirefu iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, viunga vikubwa vya maua vyenye uoto wa rangi ya kijani kibichi, madarasa makubwa meupe yaliyoezekwa kwa bati jekundu. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Korido ndefu iliyosafishwa vizuri imeshikiliwa kwa vyuma vyenye rangi nyeusi. Jengo kubwa la darasa lililopakwa rangi nyeupe ambalo hutumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi kujipatia elimu. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Jengo refu la madarasa lililopakwa rangi nyeupe, mbele kukiwa na korido ndefu iliyosafishwa vizuri; imeshikiliwa kwa vyuma vyenye rangi ya bluu. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Kitabu cha mwanafunzi cha shule ya msingi ukurasa namba themanini na sita na themanini na saba chenye picha nyeusi na picha za watu waliovalia mavazi yenye rangi mbalimbali, kitabu hichi hutumiwa na mwanafunzi kwaajili ya kujisomea, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Ubao uliobandikwa vikaratasi vyeupe vyenye maandishi yenye rangi mbalimbali, vikitaja siku za wiki ambazo ni jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya shule ya msingi.

Vitabu vya shule ya msingi venye rangi ya damu ya mzee na zambarau, vimepangwa vizuri kwenye kabati. Vitabu hivyo vinatumiwa na wanafunzi kwa ajili ya kujisomea na kujiburudisha, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Wanafunzi wa shule ya msingi waliovalia masharti yenye rangi nyeupe na suruali nyeusi, wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na meza juu meza kukiwa kuna madaftari pamoja na vifaa vingine vya kusomea wanamsikiliza kwa makini sana mwalimu aliyesimama mbele yao akiwafundisha kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Wanafunzi wa shule ya msingi wa jinsia ya kike na ya kiume; waliovalia sare zenye rangi ya bluu na nyeupe, wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao. Juu ya madawati kukiwa na mabegi pamoja na madaftari. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akiwafundisha. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Wanafunzi wa shule ya msingi waliovalia suruali zenye rangi ya kijivu pamoja na masweta yenye rangi ya bluu. Pembeni kukiwa na viunga vya maua vilivyostawi vizuri kwa mimea rangi ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Jengo la darasa la shule ya msingi likiwa lina michoro ya picha mbalimbali na mimea. Mbele yake kukiwa kuna miti iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, nyasi fupi zilizochipua pia kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Mwalimu wa shule ya msingi aliyevalia baibui lenye rangi nyeusi na mtandio wenye rangi ya bluu na maua meusi anaandika kwenye ubao wenye rangi nyeusi kwa kutumia chaki yenye rangi nyeupe. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Shule ya msingi yenye majengo yenye rangi nyeupe na kuezekwa kwa mabati yenye rangi nyekundu yamezungukwa na miti mirefu iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, mbele ya majengo hayo kuna nyasi fupi zilizochipua vizuri kwa rangi ya kijani kibichi hii inaashiria kuwa ni elimu ya shule ya msingi.

Kitabu cha mwanafunzi cha shule ya msingi ukurasa namba themanini na sita na namba themanini na saba, chenye maandishi meusi na michoro ya watu waliovalia mavazi yenye rangi mbalimbali; hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Ndani ya bweni la kulala wanafunzi wa shule ya sekondari vitanda vilivyobebana juu na chini magodoro ya mitandikwa kwa mashuka safi yenye rangi ya pinki vitanda vimepangwa kwa mpangilio mzuri na kuacha nafasi ya wanafunzi kupita, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Jengo refu la madarasa lenye milango myeusi na mairisha mapana ya vioo limeoakwa rangi nyeupe, mbele kukiwa na miti iliyochipua vizuri kwa rangi ya kijani kibichi, hii inaashiria kuwa ni elimu ya sekondari.

Majengo makubwa ya madarasa yaliyo ezekwa kwa bati lenye rangi ya kijani nyasi fupi zilizochipua kwa rangi ya kijani, kamba ndefu iliyoanika masweta yenye rangi ya bluu hii inashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Jengo refu la madarasa lenye rangi nyeupe pamoja na bluu, juu likiwa limeezekwa mabati yenye rangi ya bluu. Limeunganishwa na ngazi nzuri zenye rangi nyeupe; zilizoshikiliwa kwa vyuma. Pembeni kukiwa kuna miti mirefu iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya sekondari.

Kitabu cha wanafunzi cha kidato cha tatu cha sekondari cha somo la Kemia. Chenye cover lenye rangi ya njano pamoja na bluu bahari. Maandishi yenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe pamoja na bluu. Picha ya mtu aliyevaa koti refu lenye rangi nyeupe, akiunganisha nyaya ndani ya maabara. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Mwalimu wa shule ya sekondari yupo ndani ya ofisi ameketi katika kiti na meza vilivyotengenezwa kwa mbao juu ya neza kukiwa na madftari mwalimu anasahihisha madaftari kwa kutumia kalamu yenye wino mwekundu hii inaashiria kuwa ni elimu ya shule ya sekondari.

Kitabu cha mwanafunzi cha sekondari cha kidato cha nne cha somo la baiolojia chenye "cover" la rangi ya njano pamoja na kijani chenye maandishi ya rangi nyekundi, nyeusi pamoja na kijani, picha ya daktari aliyevalia mavazi yenye rangi nyeusi, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Wasimamizi wawili wa mitihani wa jinsia ya kiume wamesimama mbele ya meza, juu ya meza kukiwa kuna bahasha ya rangi ya khaki na bahasha za plastiki zenye rangi ya bluu wanashirikiana kuweka mitihani katika bahasha kubwa yenye rangi ya khaki, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Mwalimu wa sekondari wa jinsia ya kike, yupo ndani ya ofisi. Ameketi katika kiti na meza vilivyotengenezwa kwa mbao. Juu ya meza kukiwa na madaftari, mwalimu anasahihiisha madaftari hayo kwa kutumia kalamu nyekundu. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Wasimamizi wawili wa mtihani wamesimama mbele ya meza, yenye bahasha zenye rangi ya kaki na plastiki zenye rangi ya bluu, wameshika mitihani wanayosaidiana kuweka katika bahasha kubwa yenye rangi ya kaki, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Chumba cha maabara chenye madirisha mapana yanayopitisha hewa safi, kukiwa na meza ndefu zenye bomba na sinki katikati, stuli ndege zilizotengenezwa kwa chuma na mbao; hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Chumba cha maabara chenye madirisha mapana meza ndefu zenye mabomba ambayo yanatoa maji wakati wa kufanya majaribio, viti vilivyopangwa kwa pamoja vyenye rangi ya njano na vingine vya mbao hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Wanafunzi wa sekondari waliovalia sare zenye rangi nyekundu na masharti meupe pamoja na sketi zenye rangi ya bluu, wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao, kila mmoja anajibu kwa makini mtihani ulio juu ya dawati lake, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Wanafunzi wa sekondari wa jinsia ya kike na kiume; wapo ndani ya chumba cha darasa. Kila mmoja ameketi katika kiti na meza kilichotengenezwa kwa chuma na mbao. Juu ya meza kukiwa na karatasi ya mtihani, kila mmoja anajibu mtihani wake kwa umakini mkubwa. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Chumba cha kulala wanafunzi kilichopakwa rangi ya zambarau kikiwa na vitanda vitatu vilivyobebana viwili viwili. Madirisha mazuri yaliyofunikwa kwa mapazia yenye maua maua. Meza na kiti vilivyowekwa katikati ya chumba hicho. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Chumba cha darasa chenye madirisha mapana yanayopitisha hewa safi, mbele kukiwa kuna ubao wenye rangi nyeupe viti na meza vilivyopangwa kwa utaratibu mzuri juu ya meza kukiwa kuna kompyuta mpakato hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Walimu wawili wa sekondari. Mmoja wakike na mmoja wakiume, wapo ndani ya ofisi. Juu ya meza kukiwa kuna vitabu, madaftari pamoja na mafaili. Mwalimu wa kike anamwelekeza jambo fulani mwalimu wa kiume alie pembeni yake. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya sekondari.

Chumba kikubwa cha darasa chenye madirisha mapana ya vioo, meza pamoja na viti vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, mbele ya darasa kuna ubao wa rangi nyeupe, kabati lililotengenezwa kwa mbao, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya sekondari.

Walimu wa sekondari wa jinsia ya kike na ya kiume, wapo ndani ya kontena na wengine wamesimama nje ya kontena, walimu wawili wa jinsia ya kike wameshika bahasha za plastiki zenye rangi ya bluu na nyeupe, walimu wengine wanaangalia katika maboksi yaliyo ndani ya kontena hilo, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Jengo refu lenye milango yenye rangi nyeusi na madirisha mapana ya vioo, mbele yake kukiwa na vimbweta vilivyo tengenezwa kwa mbao, miti mirefu iliyo chipua majani yenye rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kua hii ni elimu ya sekondari.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wamesimama wengine wakiwa ndani ya kontena. Wanawake wawili wameshika bahasha za plastiki zenye rangi ya bluu na nyeupe, huku wanaume wengine wakifungua katika maboksi yaliyo ndani ya kontena hilo lenye rangi ya kaki. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Chumba cha mahabara chenye madirisha mapana yanayo pitisha hewa safi, meza zilizo tengenezwa kwa chuma na mbao zimepangwa kwa mpangilio mzuri ulioacha nafasi za wanafunzi kupita wakati wa kufanya majaribio. Mabomba yanayotoa maji wakati wa kufanya majaribio, hii inaashiria kua hii ni elimu ya sekondari.

Masweta yenye rangi ya bluu yameanikwa kwenye kamba mbele yake kukiwa na majengo makubwa ya madarasa yaliyoezekwa kwa bati la kijani hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Maabara ya shule ya sekondari yenye madirisha mapana yanayo pitisha hewa safi meza zenye rangi nyeupe na makabati yenye milango ya bluu zimejengwa vizuri na kuacha nafasi katikati ya wanafunzi kupita kuna mabomba yenye rangi nyeupe yanayo tumika kutoa maji wakati wa kufanya majaribio hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Kemikali mbalimbali za kisayansi zenye rangi ya bluu, orenji, nyeusi pamoja na nyeupe zikiwa zimebandikwa lebo yenye rangi nyeupe na maandishi meusi. Zinachanganywa katika kifaa maalum cha kuchanganyia kemikali. Hii inaashiria kua hii ni elimu ya sekondari.

Wanaume wawili wamesimama nje ya madarasa mbele yao kukiwa kuna meza, juu ya meza kukiwa kuna bahasha zenye rangi ya khaki, wanahifadhi mitihani katika bahasha hizo pia kuna bahasha za plastiki zenye rangi ya bluu; hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Wanafunzi wa sekondari waliovalia sketi nyeusi, shati jeupe pamoja na tai yenye mistari myeupe na myeusi; wapo ndani ya makataba. Wanatafuta vitabu vilivyopangwa katika mashelfu; hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Wasimamizi wa mtihani wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wamesimama mbele ya darasa, juu ya meza kukiwa kuna bahasha za plastiki zenye rangi ya kijani na nyeupe mwanamke mmoja ameshika moja ya bahasha hizo hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Chumba cha darasa chenye madirisha mapana yanayopitisha hewa safi, meza zilizotengenezwa kwa umbo zuri juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato viti vyenye rangi ya bluu vilivyopangwa kwa utaratibu mzuri, mbele kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya sekondari.

Kitabu cha mwanafunzi cha kidato cha nne cha sekondari chenye kava lenye rangi ya njano pamoja na kijani, maandishi yenye rangi nyekundu, kijani na nyeusi picha ya mwanaume aliyevalia koti refu lenye rangi nyeupe na mwanamke aliyevalia sweta lenye rangi nyeusi na suruali ya jinsi wakizungumza, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Mwalimu wa sekondari wa jinsia ya kiume, aliyevaa suti nyeusi, shati jeupe na tai nyekundu amesimama pembeni ya ubao akifundisha mada ya mfumo wa mmeng'enyo wa binadamu. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Majengo ya madarasa yaliyoezekwa kwa mabati yenye rangi ya kijani, pembeni kuna uoto wa majani yaliyoanza kukauka kwa mbali, masweta yenye rangi ya bluu yameanikwa katika kamba, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Mwanamke mmoja amechuchumaa mbele ya kabati lililopangwa vitabu vingi vya aina mbalimbali na rangi mbalimbali, anatafuta vitabu anavyovihitaji kwaajili ya matumizi yake binafsi; hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia yakike na ya kiumee wapo ndani ya chumba wameketi katika viti vya plasitiki vyenye rangi ya buluu pamoja na rangi ya maziwa wamegawanywa katika makundi yenye idadi ya watu mbalimbali wanajadili kuhusu jambo fulani hii inashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti vyenye rangi ya kijani, juu ya meza kukiwa kuna kompyuta mpakato, madaftari pamoja na vitabu, wanamsikiliza kwa makini muadhiri aliyesimama mbele yao akiwa maelekezo juu ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isio rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa chuo kikuu kwa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya darasa juu ya meza kukiwa kuna kompyuta mpakato, madaftari pamoja na chupa za maji wanamsikiliza kwa makini sana mhadhiri aliyesimama mbele yao akiendelea kuwafundisha jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na kiume wengine wakiwa wamevalia barakoa wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao, wanamsikiliza kwa makini mhadhiri aliyesimama mbele yao akiwa amevalia barakoa shati la blue bahari na suruali nyeusi akiwapa ufafanuzi kuhusu mada fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kikie na ya kiume, wapo ndani ya chumba maalum cha kujisomea yaani maktaba. Wameketi katika viti pia juu ya meza kuna; madaftari, komputer mpakato na vifaa vingine vya kujisomea. Kila mmoja anasoma kwa umakini mkubwa hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Ndani ya chumba wanaume wawili walioketi katika viti, juu ya meza kukiwa kuna tarakilishi, wanamsikiliza kwa makini sana mwanamke mmoja aliyesimama mbele yao, akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wameketi chini ya mti, nyuma yao kukiwa na kontena lenye rangi nyeupe, wameshika kompyuta mpakato, madaftari pamoja na vitabu, wanajadili kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa. Wameketi katika viti na meza. Juu ya meza kulikuwa kuna madaftari. Wanamsikiliza kwa makini muhadhiri aliyesimama mbele yao akiwafundisha jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba maalumu cha kujisomea yaani maktaba, juu ya meza kukiwa na makaratasi, vitabu, kompyuta mpakato pamoja na madaftari kila mmoja anasoma kwa makini sana, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa wamevalia barakoa wameketi ndani ya darasa wanamsikiza kwa makini sana, mhadhiri aliyesimama mbele yao akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo fulani hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wapo ndani ya chumba, wameketi katika viti vya plastiki; juu ya meza kukiwa kuna: madaftari, mafaili, mabegi, vitabu pamoja na makopo ya maji; Wanamsikiliza kwa makini mhadhiri aliyesimama mbele yao akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo flani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo cha kati waliovalia sare zenye rangi ya bluu bahari na nyeupe. Wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na meza walivyotengeneza kwa mbao. Juu ya baadhi ya meza kuna madaftari, wanamsikiliza kwa makini mhadhiri aliyesimama mbele yao akiwafundisha, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo cha kati.

Wanafunzi wa chuo cha kati waliovalia suti zenye rangi ya bluu na mashati meupe wameketi katika chumba cha darasa, kila mmoja akiwa ameketi katika kiti na meza vilivyoyengenezwa kwa chuma na mbao juu ya meza kukiwa na karatasi ya mtihani, kila mmoja anajibu mtihani wake kwa umakini mkubwa hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo cha kati.

Wanafunzi wa Chuo Kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa. Wameketi katika madachi yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao. Wanamsikiliza kwa makini sana mhadhiri aliyesimama mbele yao akiwaelekeza kuhusu picha inayoonekana mbele yao. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume, wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti na meza, juu ya meza kuna madaftari, makaratasi, kompyuta mpakato pamoja na chupa za maji. Mbele yao kuna mwalimu aliyevalia koti lenye rangi nyeusi, akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wengi wao wakiwa wamevalia barakoa, wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti, wengine wakiwa wameshika makaratasi mikononi mwao; wanamsikiliza kwa makini mhadhiri aliyesimama mbele yao akiwafundisha kuhusu jambo flani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo cha kati waliovalia sare za bluu bahari na nyeupe wameketi katika madawati yaliotengenezwa kwa chuma na mbao mbele yao mhadhiri amesimama akiwafundisha kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo cha kati.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na meza viliyotengenezwa kwa chuma na mbao wanamsikiliza kwa makini sana mhadhiri aliyesimama mbele yao akiendelea kuwafundisha, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha tarakilishi, juu ya meza kukiwa kuna tarakilishi, makaratasi pamoja na kalamu. Mwanaume mmoja anamwelekeza kwa makini mwaume aliyesimama nyuma yake jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa mbao, juu ya meza kukiwa kuna madaftari. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliesimama mbele yao akiwafundisha jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na meza iliyotengenezwa kwa mbao. Juu ya meza kukiwa kuna madaftari, vitabu pamoja na simu; wanamsikiliza kwa makini mhadhiri aliyesimama mbele yao akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo flani; hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wasichana watatu wa chuo kikuu wapo ndani ya chumba chao cha kulala. Wametandika vitanda vyao kwa mashuka mazuri na nadhifu; mmoja akiwa kabatini anatafuta nguo ya kuvaa. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume, wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti wengine wakiwa wameshika madaftari mkononi mwao, wanamsikiliza kwa makini sana mhadhiri aliyesimama mbele yao, aliyevalia shati lenye rangi ya bluu bahari, akiwapa maelekezo kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wapo ndani ya chumba cha tarakilishi. Mwanamke mmoja amesimama pembeni ya mwanafunzi juu ya meza kukiwa kuna daftari anamuelekeza jambo fulani kutoka katika tarakilishi iliyopo mbele yake. Hii inaashiria kuwa hii ni elmu ya chuo kikuu.

Muhadhiri wa chuo kikuu aliye valia koti lenye rangi ya kijivu, yupo ndani ya ofisi ameketi katika kiti chenye rangi nyeusi nyuma yake kuna kabati lililopangwa kwa mpangilio mzuri, mbele yake kukiwa kuna meza juu ya meza kukiwa na tarakilishi, madaftari, mafaili pamoja na gazeti. Hii inaashiria kua hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi watatu wa chuo cha kati wa jinsia ya kike waliovalia tisheti za "orange" ( rangi ya chungwa) wapo ndani ya chumba, msichana mmoja aliyeshika mashine ya kunyolea anamnyoa mwanaume mmoja aliyeketi katika kiti cha kunyolea amevalia "Apron" yenye rangi nyeusi na maandishi ya ("orange") chungwa hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo cha kati.

Wanafunzi wa chuo kikuu wapo ndani ya chumba, wameketi katika viti vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao, wanamsikiliza kwa makini mhadhiri aliyesimama mbele yao, aliyevalia suti zenye rangi nyeusi, akiwafundisha kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wajinsia ya kike na ya kiume wameketi nje katika kimbweta juu ya kimbweta kukiwa kuna madaftari, pochi pamoja na kompyuta mpakato, wanajadili kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika makundi yenye idadi ya watu mbalimbali, juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari na vifaa vingine vya kujifunzia; Kila mmoja anaandika katika daftari lake kwa umakini sana hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha kujisomea yaani maktaba kila mmoja ameketi katika kiti na meza juu kukiwa na madaftari, kompyuta mpakato na vifaa vingine vya kujisomea, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wameketi nje katika kimbweta ya nje ya kimbweta kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na madaftari, wanaendelea na majadiliano yao, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya darasa wameketi katika viti na wengine wakiwa wamesimama wanamsikiliza kwa makini mhadhiri aliyesimama mbele yao akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Vijana wawili wa chuo kikuu wapo ndani ya chumba wameketi katika viti vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao, juu ya meza kukiwa kuna kompyuta mpakato kila mmoja anaangalia kompyuta yake mpakato kwa makini sana, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao. Juu ya meza kukiwa kuna: kompyuta mpakato, madaftari pamoja na chupa za maji; wanamsikiliza kwa makini mhadhiri aliyesimama mbele yao akiwapa ufafanuzi juu ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafuzni wa chuo kikuu waliovalia vitambulisho vyenye kamba yenye rangi nyekundu, wapo ndani ya chumba wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa kuna kompyuta mpakato, madaftari, chupa za maji pamoja na nyaya mbalimbali za umeme. Mwalimu aliyevalia tisheti ya kijivu amesimama katikatika yao akiwaelekeza jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa. Wameketi katika viti na meza vyenye rangi ya kijani, juu ya meza kukiwa kuna: madaftari, vitabu pamoja na kalamu. Wanamsikiliza kwa makini mhadhiri aliyesimama mbele yao akiwafundisha kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba maalumu cha kufanyia mikutano, wameketi katika viti vyenye rangi nyekundu wanamsikiliza kwa makini mhadhiri aliyesimama mbele yao akitoa ufafanuzi kuhusu jambo fulani; hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa. Wameketi kwenye viti vyeusi, meza nyeupe. Juu ya meza kulikuwa kuna tarakilishi pamoja na madaftari. Wanamsikiliza kwa makini mhadhiri wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao akiwafundisha. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo cha kati waliovalia tishirt zenye rangi ya orenji na ukora wenye rangi nyeusi wapo ndani ya darasa wameketi katika viti, juu ya meza kuna daftari pamoja na vifaa mbalimbali vya urembo wanaomsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao, aliyevalia koti refu lenye rangi nyeupe na ukora wenye rangi ya orenji akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo fulani hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo cha kati.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi katika chumba maalumu cha kujisomea juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na madaftari kila mmoja anasoma kwa makini katika daftari lake na kompyuta mpakato iliyopo mbele yake. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa Chuo Kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume waliovalia majoho meusi yenye ufuto mwekundu, wamerusha juu vikofia kusherehekea ushindi wa kuhitimu kwao. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu walio keti katika viti vya rangi ya kijani, wanamsikiliza kwa makini sana mhazini aliye simama mbele yao akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo fulani hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wa jinsia ya kike na ya kiume, wako ndani ya darasa, wameketi katika viti vyenye rangi ya kijani, mbele yao amesimama mhadhiri akiwaelezea kuhusu jambo fulani. Wanafunzi hao wanamsikiliza kwa makini sana. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Mwanamke mmoja aliyevaa koti lenye rangi ya kijivu yupo ndani ya ofisi. Ameketi katika kiti cheusi. Juu ya meza kulikuwa kuna madaftari, gazeti pamoja na tarakilishi (computer). Nyuma yake kulikuwa kuna kabati lenye vitabu vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi waliovalia sare za dhambarau na mashati ya njano, wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, juu ya meza kukiwa na madaftari, wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao akiwafundisha kuhusu mada fulani hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha tarakirishi, kila mmoja anaangalia kwa makini katika tarakirishi yake, mwanafunzi mmoja anaelekezwa na mwalimu wake namna ya kutumia tarakirishi hiyo hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume, wapo ndani ya chumba wameketi katika viti vya plastiki. Ukutani kulikuwa kuna mashelfu yaliyopangwa vitabu kwa utaratibu maalumu, wamekaa katika makundi ya watu mbalimbali wanaendelea na majadiliano yao ya kitaaluma. Hii inaasharia kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Vijana wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume; waliovalia vitambulisho vyenye rangi nyekundu wapo ndani ya chumba. Juu ya meza kukiwa kuna kompyuta mpakato, madaftari, machupa ya maji pamoja na nyaya mbalimbali. Wanaangalia kwa makini katika kioo cha kompyuta yao mpakato. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi nje katika kimbweta, juu ya kimbweta kukiwa kuna daftari, kalamu pamoja na kompyuta mpakato. Mwanafunzi mmoja anaangalia kwa umakini katika kompyuta mpakato hiyo, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo cha kati wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti vya plastiki juu ya meza kukiwa kuna madaftari, mafaili, pochi pamoja na vifaa vingine vya kujifunzia wanamsikiliza kwa makini sana muhadhiri aliyesimama mbele yao aliyevalia koti lenye rangi nyeusi akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo fulani, hii ina ashiria kuwa hii ni elimu ya chuo cha kati.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa kila mmoja ameketi katika kiti na meza kilichotengenezwa kwa chuma na mbao, juu ya meza kukiwa kuna karatasi ya mtihani kila mmoja anajibu mtihani wake kwa umakini mkubwa hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu cha jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya darasa wameketi katika viti vilivyotengeneza kwa chuma na mbao, wakimsikiliza kwa makini mhadhiri aliyesimama mbele yao akiwafundisha kuhusu mada fulani, hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na meza, vilivyo tengenezwa kwa chuma na mbao mbele yao kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe wanamsikiliza kwa makini sana, mhadhiri aliyesimama mbele yao akiwapa ufafanuzi kuhusu picha inayo onekana mbele yao, hii ina ashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa. Wameketi katika viti vyenye rangi ya kijani pamoja na vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao, mbele kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe. Wanamsikiliza kwa makini mhadhiri aliyesimama katikati yao akiwafundisha kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wanne waliovalia makoti marefu, yenye rangi ya bluu na maandishi meupe pamoja na glovu zenye rangi ya njano wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama katikati yao aliyevalia koti refu lenye rangi nyeupe akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu yenye maandishi meupe wapo ndani ya chumba wameketi, juu ya meza kukiwa kuna simu, kila mmoja anaitengeneza simu iliyo juu ya meza yake kama zoezi alilopatiwa na mwalimu wake, hii ina ashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi walio valia makoti marefu yenye rangi ya bluu na maandishi mgongoni wapo ndani ya chumba kila mmoja ameketi mbele yake kukiwa na talakilishi wanaandika katika madftari yaliyo juu ya meza zao, mwalimu alie valia sweta lenye rangi nyeusi na barakoa nyeusi amesimama nyuma yao akiwatazama kwa umakini mkubwa hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi waliovalia makoti ya bluu, wapo ndani ya chumba wameketi katika viti, juu ya meza kulikua na kompyuta mpakato, tarakirishi, pamoja na madaftari. Mwalimu aliovalia koti refu lenye rangi ya kijani, anapita kwa kila mmoja mmoja kumwelekeza namna ya kutumia kompyuta mpakato hiyo, hii ina ashiria kua hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wa vyuo vya ufundi stadi walio valia makoti marefu yenye rangi ya bluu pamoja na mabuti yenye rangi nyeusi, wapo ndani ya gari wanaendelea na matengenezo ya gari hilo hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wapo ndani ya chumba wawili wamevalia makoti marefu yenye rangi ya bluu na mmoja amevalia koti lefu lenye rangi ya kijani. Mbele yao kukiwa na tarakilishi iliyowashwa. Mwalimu aliyevalia koti la kijani anaunganisha baadhi ya nyaya katika tarakilishi hiyo. Hii inaashiria kuwa hii ni elemu stadi ya mafunzo ya ufundi.

Wanaume waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu, wapo ndani ya karakana maalumu ya kutengenezea magari. Wanaliangalia kwa makini gari lililo mbele yao ambalo linahitaji matengenezo. Hii inaashiria kuwa, hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa kua makaratasi meupe. Wanamsikiliza kwa makini sana mwalimu aliyesimama mbele yao akiwaelekeza kuhusu jambo flani. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wako ndani ya chumba cha darasa wanatengeneza samani mbalimbali kwa kutumia mbao. Hii inaashiria kua hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wanne wako ndani ya chumba wawili wamevalia makoti marefu yenye rangi ya damu ya mzee wanaangalia kwa makini mashine iliyowekwa juu ya meza, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wapo ndani ya chumba wakiwa wamevalia miwani yenye rangi nyeupe, mwanamke mmoja aliyevalia koti lenye rangi ya bluu na glovu zenye rangi ya kijani anachomelea chuma kilicho juu ya meza, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Kijana mmoja aliyevaa tisheti yenye rangi nyeupe na nyeusi ameketi ndani ya chumba. Juu ya meza kulikuwa kuna mashine kubwa yenye rangi nyeusi. Kijana huyo anaifuta mashine hiyo kwa kutumia kitambaa safi. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu na maandishi meupe mgongoni wapo ndani ya chumba wameketi katika viti. Juu ya meza kukiwa kuna makaratasi, chupa za maji pamoja na mashine mbalimbali zinazotumia umeme. Mwalimu aliyevalia tisheti ya rangi ya kijani amesimama katika yao akiwaangalia kwa makini sana. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi; wa jinsia ya kike na ya kiume, waliovalia makoti ya marefu yenye rangi ya bluu na maandishi meupe, wanaangalia kwa makini mashine iliyowekwa juu ya meza; iliyokamatwa na mwalimu wao, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Mwanamke mmoja aliyevalia nguo zenye maua maua na wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, waliovalia makote marefu yenye rangi ya bluu na maandishi meupe wameketi katika viti mbele yao kulikuwa na tarakilishi kila mmoja anaangalia kwa makini katika tarakilishi iliyo mbele yake ,hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wapo ndani ya darasa wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa kuna plastiki yenye rangi ya bluu. Kila mmoja anatengeneza simu iliyo mbele yake kama zoezi alilopewa na msimamizi wake, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wapo ndani ya chumba wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa na simu nyeusi. Kila mmoja anaitengeneza simu hiyo ili kufuzu mafunzo yake, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi .

Wanafunzi wanne wa chuo cha ufundi stadi wapo ndani ya chumba. Juu ya meza kulikuwa na daftari, simu na vifaa vingine vya umeme, wanaangalia kwa makini sana katika kifaa kimoja kilicho juu ya meza hapo. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanaume wanne wapo ndani ya hema lililoezekwa na maturubali yenye rangi nyeupe, watatu wakiwa wamevalia barakoa zenye rangi nyeupe mwanaume mmoja aliyesimama mbele yao ameshika waya kuunganisha katika meza iliyopo mbele yao. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu, wa jinsia ya kike na ya kiume, wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti, juu ya meweza kukiwa kuna kompyuta mpakato, makaratasi na vifaa vingine vya umeme, kila mmoja anaendelea na shughuli zake kwa umakini mkubwa. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu na maandishi meupe mgongoni, wameketi katika chumba kila mmoja anaendelea na majukumu yake aliyopatiwa na mwalimu wao. Mwalimu amevalia koti refu lenye rangi ya kijani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wa jinsia ya kike na kiume waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu na maandishi meupe mgongoni. Wapo ndani ya chumba, kila mmoja ameketi katika kiti na meza kilichotengeneza kwa mbao. Juu ya meza kuna kompyuta mpakato kiboksi chenye rangi ya bluu pamoja na madaftari hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti refu lenye rangi ya bluu na maandishi meupe mgongoni amejifunga kitambaa chenye rangi ya ugoro amesimama ndani ya chumba chenye mashine mbalimbali, juu ya meza kukiwa kuna mashine yenye rangi ya bluu anaunganisha nyaya katika mashine hiyo, inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu na maandishi meupe, wapo ndani ya chumba wameketi katika viti juu ya meza kuwa kuna kisanduku chenye rangi ya bluu, plastiki zenye rangi ya bluu pamoja na nyaya mbalimbali za umeme, hii inaashiri kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi stadi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti, mwanafunzi mmoja anajisomea kwa makini katika daftari lake mwanafunzi mwingine anatengeneza simu ambayo ipo juu yake kama mafunzo aliyopatiwa, hii inaashiria kuwa ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha Ufundi stadi wapo ndani ya chumba. Watatu wamevalia makoti marefu yenye rangi ya damu ya mzee na mmoja amevalia shati jeusi na suruali ya khaki. Juu ya meza kumekuwa na vifaa mbalimbali kama madaftari pamoja na vifaa vingine vya umeme. Wanaangalia kwa makini katika kifaa kimoja kilichopo juu ya meza hapo ili kuangalia jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Msichana mmoja aliyevalia koti lenye la rangi ya bluu, anaangalia kwa makini kigololi chenye rangi ya njano kilicho ndani ya bomba flani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu na maandishi meupe, wanaangalia kwa makini kifaa cheupe lilichopo juu ya meza mbele yao kilichoshikiliwa na mwalimu wao, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wawili. Mmoja amevalia tisheti yenye rangi ya orenji na maandishi meupe. Mwingine amevalia tisheti yenye rangi ya bluu na maandishi meupe. Wamesimama mbele yako kukiwa kuna meza yenye mashine. Wanaunganisha nyaya mbalimbali katika mashine hiyo. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi walio valia makoti marefu yenye rangi ya bluu na maandishi meupe kila mmoja ameketi katika kiti mbele yake kukiwa kuna tarakilishi, mwalimu aliye valia koti jeusi amepita katikati yao akiwakagua hii ina ashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Mwanaume mmoja aliyevalia koti refu lenye rangi ya bluu; yuko ndani ya chumba kinacho hifadhi mashine mbalimbali. Juu ya meza yake kukiwa kuna mashine, anaangalia kwa makini mashine hiyo. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Watu wa jinsia ya kike na kiume waliovalia vizibao vya rangi ya orenji pamoja na kijani iliyopauka wanaendelea na ujenzi wa jengon kubwa kwa kutumia vyuma pamoja na udongo hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana watatu wapo ndani ya chumba wawili wamevalia makoti maarufu yenye rangi ya bluu una maandishi meupe mgongoni, mmoja amevalia koti refu yenye rangi ya kijani na maandishi meusi mgongoni, wakiangalia tarakilishi iliyo mbele yao hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi waliovalia magoti maarufu yenye rangi ya bluu na maandishi meupe mgongoni, wameketi juu ya meza kukiwa kuna makaratasi kila mmoja anaandika katika karatasi yake, mwalimu aliyevalia koti la rangi ya kijani anapita katikati yao akiwaangalia kwa makini, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wapo ndani ya chumba. Juu ya meza kukiwa kuna simu. Kila mmoja anayetengeneza kwa makini simu hiyo iliyo mbele yake kama zoezi alilopatiwa na mwalimu wake. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanawake wawili wapo ndani ya chumba wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa na kisanduku chenye rangi ya bluu. Mwanamke mmoja anaunganisha baadhi ya nyaya katika kisanduku hicho, hii inaashiria kua hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanawake wawili wa chuo cha ufundi wapo ndani ya chumba wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa kuna kisanduku chenye rangi ya bluu. Mwanamke mmoja anaunganisha nyaya katika kisanduku hicho, hii inaashiria kua hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu na maandishi meupe pamoja na mwanamke aliyevalia nguo za mauaua wapo ndani ya chumba wameketi katika viti mbele yao kukiwa na tarakilishi kila mmoja anatumia tarakilishi iliyo mbele yake. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Mwanaume mmoja yupo ndani ya chumba kilichohifadhi mashine mbalimbali. Amevalia kofia nyeusi, shati la bluu na kizibao chenye rangi ya kijani mpauko; ameshika mashine iliyounganishwa nyaya katika kifaa kingine. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanaume na wanawake wapo ndani ya chumba wameketi katika viti juu ya meza kukiwa kuna madaftari wanamsikiliza kwa makini sana mwalimu aliesimama mbele yao, akiwapa maelezo kuhusu jambo fulani hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wawili wa chuo cha ufundi walio valia makoti marefu ya rangi ya bluu wapo ndani ya chumba. Ndani ya chumba kukiwa kuna mashine mbalimbali, juu ya meza kuna mashine ambayo vijana hao wanaunganisha nyaya za mashine hiyo. Hii inaashiria kua hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wawili, mmoja amevalia tisheti yenye ya "orange" na maandishi meupe na mwingine amevalia tisheti yenye rangi ya bluu na maandishi meupe, wanaangalia kwa makini sana mashine iliyo juu ya meza mbele yao. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi standi, waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu na maandishi meupe. Wapo ndani ya chumba. Wameketi katika viti na meza . Kila mmoja anajibu kwa makini sana mtihani ulio juu ya meza yake. Mwalimu alievalia koti lenye rangi nyeusi amesimama nyuma yao akiwaangaia kwa makini sana. Hii inaashiria kua hii ni eimun ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya chumba kinachohifadhi mashine za aina mbalimbali mwanaume mmoja aliyevalia kofia nyeusi, shati la mikono mirefu lenye rangi ya bluu na kizibao chenye rangi ya kijani iliyopauka ameshika mashine mkononi mwake amebonyeza kitufe chenye rangi nyekundu kilichopo katika mashine hiyo. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadina mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wapo ndani ya chumba wamevalia makoti marefu yenye rangi ya bluu, wameketi katika viti juu ya meza kukiwa na plastiki yenye rangi nyeupe juu yake ikiwa imewekewa simu, kila mmoja anatengeneza simu hiyo kama zoezi alilopewa na mwalimu wake. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.